Feri kubwa la rangi ya buluu na kijani likienea kwenye maji. Inaonekana kua katikati ya mji wa pwani au bandari. Abiria wako juu na inaonekana kubeba mizigo ikisafirisha kwenye upande wa pii wa mji au kwenye kisiwa fulani.

Kundi kubwa la watu waliosimama mfulilizo mkabla na jengo lenye bango kituo cha huduma, huenda wanagonjea huduma au msaada fulani za kijamii au kliniki. Wanaonekana wakiwa wakubwa kwa watoto na hali ni ya kawaida.

Kuta kubwa zenye mwonekano wa zamani zilizojengwa kwa mawe pia kando kuna mti mkubwa upande wa kushoto. Mbele kuna kuta za chini zilizojengwa na mawe na mtu aliyekua ameketi katikati akitumia simu ya mkononi. Nyuma kuna magari machache yeliyoegeshwa kando ya ukuta.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kitamaduni akiwa njee ya nyumba za kijadi za udongo na magome zaki zoga akiwa anatazama upande wa kushoto nyuma yake kuna mti mkubwa wa kivuli.

Lori kubwa la rangi ya njano lenye kubeba mchanga au matofali, limebebwa juu ya trela, kwenye barabara ya lami. Pembeni kuna mjengo unaoendelea, na mti wa mnazi unaonekana pembeni likiwa nyuma ya gari hilo. Hii ni kwenye eneo la mji unaoendelea kukua, labda kwenye site ya ujenzi, au karibu na poti.

Kundi la watu limesimama mbele ya jukwa lenye nembo ya ODM wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa wengi wao wamevaa suti na tai na wanaonekana kama wako kwenye mkutano wa waandishi wa habari au tangazo rasmi la kisiasa.

Barabara ya mtaa wa mjini kuna majengo ya gorofa magari yameengeshwa pembeni na watu wawili walioshikana mikono wanatembea barabarani. Magari ya huduma ya kibinafsi na pamoja na miti ya minazi.

Machweo ya jua baharini ambapo miale yake inapita katikati ya mawingu mazito ikitengeneza mazingira mazuri juu ya maji. Katikati ya bahari kuna chombo kidogo kimeegeshwa kwenye upande wa kushoto.

Mwambao wa bahari na sehemu ya nchi ikiwa imepingwa kutoka ju na ndani ya ndege, naweza kuona bawa la ndege upande wa kulia. Bahari ni ya bluu na Pwani inaonekana ndefu na nyeupe.

Mtu amevaa kanzu yenye rangi ya buluu. Ameketi kwenye mswala na ameshika tasubihi mikononi ambayo hutumika kwenye ibada na kuhesabu dikri au sala katika dini ya uislamu.

Kundi kubwa la waisilamu wamekaa chini ya hema wakisikilza hotuba au kutubaa, wakiwa kwenye mazulia ya kusalia huku wengi wakivaa kanzu na kofia za kiislamu almarufu walai na mazingira ni ya nje, labda ni swala ya Idd au tukio maalumu la dini.

Hekalu la kihindi lenye usanifu mzuri wa kale na lenye kuvutia. Limejengewa kwa mawe na mlango na madirisha yaliyopangwa na michoro ya kupendeza, juu kuna minara mitatu mikuu na viguzo vingine pembeni.

Ufukwe wa bahari. Mawimbi madogo yanagonga mchanga na maji yanasambaa taratibu. Mandhari ni tulivu, hakuna watu wala vitu vingine. Anga inaonekana 𝑘𝑢𝑤𝑎 safi, kavu au yenye mawingu meupe.

Eneo la ibaada ndani ya pango ambapo kuna jiwe ambapo kuna jiwe kubwa la mviringo lililopambwa kwa maua na majani ishara takatifu kwa wahindi wanaoabudu mungu Shivu. Juu kuna chupa ya shaba ya maji iliyoning'inizwa na pembeni bendera nyekundu na maua yaliyopangwa vizuri.

Msikiti wa kislamu usiku ukiwa umegongwa na mwanga wa umeme ndani na nje una madirisha na milango mikuu yakupendeze wenye dongo la ujani juu na mapambo ya jadi yakiuzunguka .

Rafu ya duka ikiwa na vyombo vya jikoni kama vile sahani, bakuli na vikombe vya rangi mbalimbali. Kuna vya kijani, nyeusi, nyeupe na pinki. Vyombo vimepangwa vizuri juu ya meza ya mbao na kuna bei zimebandikwa chini ya rafu.

Dirisha la maonyesho ya makumbusho lenye vyombo vya hotelini , sahani na bakuli kutoka karne za jadi zimepangwa safu mbili zote vikiwa na mapambo ya rangi mpya ya samawati , nyekundu pamoja na vichoro vya maua.

Jaji mkuu wa mahakama kuu ya Kenya akiongoza kikao cha baraza la majaji, huku akiwa na wenzake wakisikiliza. Wamevalia mavazi rasmi ya mahakama, bendera za Kenya na alama za kirasmi za mahakama ziko nyuma yao. Kuna watu waliokaa chini wakifuatilia kikao hicho.

Mtu ameketi ndani ya tuktuk ya manjano akiwa amevaa shati la michirizi na kofia ya houti, barabarani mbele ni tupu pande zake zikiwa na majani mengi ju mbele ndani ya tuktuk kuna maandishi In God We Trust .

Ufuoni mwa bahari yenye mchanga mweupe na vivuli vilivyojengwa na makuti, pembeni kuna kiti cha plastiki kenye rangi ya samawati pamoja na mabaki ya madafu yaliyotapakaa kwenye ardhi.